Mtoto aliyelazwa kwenye kifaa cha kuwatunzia watoto njichi akipokea uangalizi maalum huku mwanamke akimwangalia kwa upendo, ni ishara ya juhudi za sekta ya afya ya katika kuokoa maisha ya waliozalia kabla ya wakati na kuwapa mwanzo salama.

Miti midogo imemependwa kwa mstari wa nidhamu ikimea kwa kijani kibichi, huku mtu mmoja akinyunyizia dawa kwa uangalifu. Shughuli hii inaonyesha umuhimu wa kilimo salama kinachozingatia matumizi sahihi ya viuatilifu ili kulinda si tu mazao bali pia afya ya binadamu, ardhi na mazingira anayoyazunguka.

Mkebe wenye dawa ya mwarubaini na maandishi juu yake yakiashiria ni dawa ya asili yenye faida mbalimbali kiafya. Ikitokana na mmea wa tiba. Hali inayoonyesha muamko wa jamii katika kutumia tiba mbadala na bidhaa za kiasili kwa ajili afya bora.

Nesi anayembeba mtoto mchanga anaakisi jukumu muhimu la wahudumu wa afya katika kutoa huduma za uzazi salama na uangalizi wa karibu kwa watoto wachanga, jambo linaloonyesha juhudi za sekta ya afya katika kulinda maisha ya mama na mtoto tangu awali.

Wamama wamebeba mitungi ya maji huku mmoja akiwa amembeba mtoto mgongoni. Hii ni picha ya juhudi za kila siku za wanawake lakini pia kielelezo cha changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa maji safi. Serikali na wadau wanahitaji kuendelea kueleza katika mifumo bora ya maji, ili kuboresha afya ya jamii kupunguza magonjwa ya maji, na kuondoa mizigo kwa wanawake na watoto.

Mama akidungwa chanjo kwa mkono, anaonyesha umuhimu wa ratiba za chanjo katika kuzuia magonjwa, kuboresha afya ya mama na mtoto, na juhudi za sekta ya afya katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma za kinga kwa jamii nzima

Mtu akipuliza dawa kwenye mimea anaonyesha juhudi za kukabiliana na wadudu waharibifu katika kilimo, lakini pia inasisitiza umuhimu wa kuzingatia tahadhari za kiafya ili kuepuka madhara ya kemikali kwa wakulima na mazingira kwa kuzingatia miongozo ya kiafya kutoka kwa mamlaka husika.

Maji yaliyofurika yamesomba majumba, magari na miti yakiacha athari kubwa kwa makazi na mazingira. Maafa kama haya huongeza hatari ya milipuko ya magonjwa yanayotokana na maji machafu kama vile kipindupindu na homa ya matumbo. Ni wajibu wa serikali na jamii kuhakikisha hatua za haraka za afya ya dharura pamoja na kuwekeza kwenye mifumo bora ya kudhibiti majanga ya asili.

Mafuriko yaliyosomba magari na majumba yanaonyesha hatari kubwa kwa maisha ya watu. Ambapo sekta ya afya inaweka mikakati ya dharura kutoa huduma za matibabu, kuzuia milipuko ya magonjwa ya maji taka na kuhakikisha usafi wa mazingira kwa kushirikiana na wahudumu wa afya na mashirika ya kijamii.

Mama aliyeketi kitandani katika wodi ya hospitali akiwa amembeba mtoto wake mchanga ni mfano wa huduma za afya ya mama na mtoto zinazotolewa na serikali na wahudumu wa afya kwa lengo la kuhakikisha uzazi salama, kupunguza vifo vya wajawazito, na kuboresha ustawi wa familia.

Katika pembe ya mtaa wa kijijini, dawa za asili zimepangwa kwa mpangilio: mizizi, majani na vipodozi vya kienyeji, huku vifaa vya mganga vikionyesha utamaduni wa tiba za jadi. Mazingira haya yanathibitisha nafasi muhimu ya tiba mbadala katika jamii na umuhimu wa sekta ya afya kushirikiana na waganga wa jadi kwa usalama, uelewa wa kitabu na uimarishaji wa huduma jumuishi kwa wananchi.

Jumba la Mguso mwema wa huduma ya afya ya kinywa na meno limejengwa kwa ubora wa kisasa, likiwa sehemu muhimu ya kuboresha afya ya jamii. Hili ni jukumu ambalo linaiunga mkono serikali katika kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa wananchi wote kwa usawa.

Mtoto akiwa kwenye chombo cha kuhifadhia watoto njiti huku nesi akimwangalia kwa makini inaonyesha umuhimu wa huduma za afya wa kisasa katika kuhifadhi maisha ya watoto wachanga huku sekta ya afya ikiendeleza teknolojia na ujuzi wa wahudumu wa afya kuhakikisha ustawi wa vizazi vijavyo.

Msitu unaoungua kwa moto mkubwa si tu tishio kwa mazingira, bali pia kwa afya ya binadamu. Kwani moshi unaotokana na uchomaji huu unaweza kusababisha matatizo ya kupumua. Ambapo, sekta ya afya kwa kushirikiana na mamlaka husika hujiandaa kutoa huduma za dharura, na kuelimisha jamii kuhusu madhara ya kiafya yanayotokana na uharibifu wa mazingira.

Vifaa vya waganga wa kienyeji vinaakisi nafasi ya tiba asilia katika jamii. Jambo linaloangazia umuhimu wa kushirikisha wahudumu wa afya ya jadi katika mfumo mpana wa afya. Huku serikali na sekta ya afya zikihakikisha matumizi salama, ufuatiliaji wa viwango vya matibabu na utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu tiba mbadala.

Mama akidungwa chanjo kwa mkono anaonyesha umuhimu wa ratiba za chanjo katika kuzuia magonjwa, kuboresha afya ya mama na mtoto, na juhudi za sekta ya afya katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma za kinga kwa jamii nzima.

Mtu mrefuu umesimama pekee yake ukiwa umekauka, matawi yake yakiwa yamekosa majani. Huku mazingira yakionyesha ardhi kavu iliyojaa mawe na nyasi zilizokauka. Hali inayodhirisha hadhari za ukame na mabadilko ya tabia nchi katika eneo hilo.

Mama aliyembeba mtoto wake kwa upendo huku daktari akionekana kumdolisia dawa mtoto huyo. Tabasamu la mama likiangazia uso wake kwa furaha na matumaini ishara ya ushindi na mwanzo mpya katika safari ya uzazi.

Wanawake wawili wameinama karibu na shimo dogo ardhini wakichota maji kwa bidii huku nyuso zao zikionyesha dhiki na uchovu. Maji yanaonekana kuwa machafu yenye rangi ya udongo hali inayoakisi changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi katika maeneo ya vijijini.

Mama aliyekaa akimbeba mtoto wake mchanga ni ishara ya umuhimu wa huduma za afya ya uzazi, ambapo serikali kupitia vituo vya afya huwahudumia kina mama katika ujauzito, kujifungua salama na malezi ya awali ya mtoto ili kuimarisha afya ya mama na mtoto.

Katika boti dogo linaloelea taratibu juu ya mto mtu mmoja anavuka akiwa na mzigo wa magodoro yaliyochakaa na mabegi ya nguo zilizochafuka. Mzigo huu wa maisha unaakisi hali ngumu ya makazi na usafi changamoto inayoibua umuhimu wa huduma bora za afya ya mazingira na elimu ya usafi ili kulinda afya ya mtu mmoja na jamii kwa ujumla.

Mama aliyeketi kitandani hospitalini huku akimpakata mtoto wake mchanga, anaakisi umuhimu wa huduma bora za afya ya uzazi na upatikanaji wa matibabu salama, ikiwa ni matokeo ya juhidi za serikali na sekta ya afya katika kuboresha maisha ya familia.

Kichupa chenye maandishi ya Polio Vaccine kimewekwa mezani kwa tahadhari kando yake kukiwa na sindano na vifaa vingine vya kimatibabu, hali inayoonyesha maandalizi ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Polio kama sehemu ya juhudi za afya kwa umma.

Mama aliye hospitalini ameketi juu ya kitanda huku akimbeba mwanawe mchanga kwa upendo. Tabasamu lake likiangaza uso wake kwa furaha na matumaini, ishara ya ushindi na mwanzo mpya katika safari yake ya uzazi.